Mnara mrefu uliotengenezwa kwa kutumia chuma uliofungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya za umeme, ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mfumo wa umeme unaotumika kwaajli ya ulinzi, wenye nyaya zilizofungwa kwenye ukuta pamoja na geti ili mtu asiweze kuvuka au kuruka kwa urahisi.

Daraja kubwa lililo tengenezwa katika mto mrefu unaotiririsha maji, vikiwa na vifaa mbalimbali vinavyotumika kuzalisha umeme kwa kusukumwa magurudumu na nguvu hiyo kubadilishwa kuwa nishati ya umeme.

Mto mkubwa ukiwa na maji mengi pembeni kukiwa na mitambo ambayo hutumika katika uzalishaji wa umeme na hutumia maji ambayo hushuka kwa kasi na kuzungusha magurudumu na nguvu hiyo hubadilishwa kuwa nguvu ya umeme.

Nguzo refu na nene ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya nene ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo ya umeme katika sehemu mbalimbali za jamiii.

Nyaya za umeme zikiwa zimefungwa katika uzio wa ukuta pamoja na geti, ili kuleta usalama katika mazingira hayo endapo mwizi atajaribu kuruka katika ukuta huo.

Nguzo refu na nene ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na taa ambayo humulika usiku, pia kuna nyaya nene ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kwenda katika jamii.

Nguzo mbili refu za umeme pamoja na mnara uliotengenezwa kwa chuma, ukiwa umefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya nene na refu, ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu katika jamii.

Nguzo ndefu na nene zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme. Vikiwa na nyaya nene ambazo, hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, katika jamii.

Nguzo mbili ndefu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, kwa ajili ya kupoaza au kukuza nguvu ya nishati hiyo na kusambaza kwa kutumia nyaya nene ambazo husafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo ndefu iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na taa ambayo hutumika kumulika wakati wa usiku, kukiwa na nyaya nene ambazo husafirisha nishati hiyo muhimu kwenda sehemu mbalimbali za jamii.

Nguzo refu na nene za umeme zilizofungwa vifaa mbalimbali, pamoja na nyaya nene ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu mbalimbali.

Barabara ya lami inayotumiwa na watembea kwa miguu pamoja na vyombo vya moto kama vile magari, pikipiki ikiwa ni sehemu maalumu yenye mistari meupe iliyotengwa kwa ajili ya watu kuvukia,

Mazingira yenye barabara ya rami ikiwa na magari mengi yanapita juu kukiwa kumefungwa taa ambazo huongoza magari pamoja na wapita njia, pia kukiwa na mistari meupe kumaanisha ni sehemu salama kwa ajili ya kuvukia.

Daraja kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma vizito pamoja na simenti, vyenye uwezo wa kustahimili magari yenye uzito mkubwa, yanayotumika katika usafiri wa kuvuka upande mmoja kwenda upande mwingine.

Mteja akiwa anakabidhiwa bidhaa aliyoagiza na dereva wa pikipiki alietumia chombo hicho cha usafiri. Akiwa amevaa shati linalofanana na mfuko aliobebea bidhaa hiyo ya kampuni ya kango.

Wahandisi pamoja na mafundi, wakiwa katika ujenzi wa daraja refu, wakiwa wanaunganisha vyuma pamoja na simenti ili kutengeneza nguzo imara zinazozuia daraja hilo lisiweze kuanguka na liwe imara.

Barabara nzuri na refu iliyotengenezwa kwa kutumia lami, ikiwa ni nyakati za usiku, yakionekana magari yakiwa yanapita katika lami hiyo pamoja na mwanga hafifu utokanao na taa zilizofungwa pembezoni mwa barabara.

Kijana wa kiume au dereva aliyevaa kizibao cha rangi ya machungwa, akiwa anapakiza mzigo katika pikipiki, anayotumia kama usafiri, wa kupeleka bidhaa hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyengine.

Huduma ya usafarishaji wa bidhaa ulizoagiza kutoka mtandaoni au kwa kupiga simu, unaotumia pikipiki, akiwa na dereva aliyoendesha pikipiki hiyo pamoja na sehemu au boksi la kuhifadhia bidhaa, mteja alichoagiza.

Tanki dogo la rangi nyekundu lililotengenezwa kwa kutumia plastiki, likiwa na matairi madogo yanayosaidia kwa usukumaji au uvutaji, linalotumika kuhifadhia taka ngumu au uchafu.

Takataka au uchafu ukiwa umetupwa katika sehemu moja pembezoni mwa ukuta mrefu. Taka hizo zikiwa ni plastiki, maboksi pamoja na makopo.

Usafishaji wa mazingira kwa kuhifadhi takataka za plastiki maboksi na makopo katika matanki madogo, ambayo huwekwa pembezoni mwa barabara na kusubiri gari kuja kuchukua kupeleka dampo.

Matanki madogo ya rangi ya kijani pamoja na mifuko ya plastiki inayotumika, kuhifadhia taka ngumu au uchafu ikiwa pembezoni mwa barabara katika nyasi za rangi ya kijani.

Vijana wa kiume pamoja na wa kike, wakiwa wamevaa vizibao vilivyofanana. Wakiwa katika shughuli ya usafi wa mazingira kwa kuokota taka zilizotupwa pembezoni mwa barabara, na kuzihifadhi sehemu moja.

Mazingira yenye uchafu mwingi wa jalalani au dampo kukiwa na taka zilizotupwa za plastiki, makaratasi, pamoja na makopo huku watu wakiwa wanafukuwa wakitafuta vitu vya thamani pamoja na magari yanayomwaga taka sehemu hio.

Sehemu ambayo inayotumika kuhifadhia takataka ndani ya vifurushi vidogo vya plastiki, ndani yake kukiwa na taka pia kukiwa na maboksi pamoja na uchafu mwengine.

Wafanyakazi wakiwa katika jitihada za kusafisha mazingira kwa kubeba vifurushi vidogo vya uchafu, vilivyotupwa pembezoni mwa barabara na kuvipakiza katika gari kubwa ambalo huenda kumwaga taka hizo jalalani au dampo.

Mazingira machafu yaliyo na maji machafu yaliyotuama, mifuko ya plastiki, pamoja na makopo au takataka zilizokusanywa katika sehemu hiyo.

Vijana wakike na wakiume wakiwa katika shughuri za usafishaji wa mazingira maeneeo ya pembezoni mwa barabara, wakiokota uchafu kupitia mabereshi na kuiweka katika mkokoteni au torili dogo la kusukuma lenye tairi moja la mbele.

Mapipa mawili ya rangi ya bluu yanayotumika kuhifadhi taka ngumu, au uchafu hili kutokuchafua mazingira au kusababisha mazingira yasiwe na arufu mbaya.

Sehemu maalumu au choo kilichotengenezwa kwaajili ya kuhifadhia taka mwili, ikiwa ni pamoja na mkojo au kinyesi katika sehemu iliyo na milango miwili, na ngazi za kupandia na alama ya msichana kumaanisha wasichana na mvulana kumaanisha wavulana ndio wanaruhusiwa kukitumia .

Matanki madogo ya rangi ya njano yenye matairi meusi kwaajili ya urahisi wa usukumaji au uvutaji, yanayotumika katika kuhifadhia uchafu au taka ngumu.

Tanki kubwa la rangi jeusi lililotengenezwa kwa kutumia plastiki likiwa nje ya nyumba kubwa, linalotumika kuhfadhia maji masafi pamoja na usambazaji, kupitia katika mipira midogo iliyounganishwa kwenye tanki hilo.

Mipira mirefu ambayo, imetengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi ya kijani, ikiwa imepangiliwa chini, ikitumika katika usafirishaji wa maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Tanki la rangi nyeusi linalotumika kuhifadhia maji masafi, likiwa katika mnara mrefu uliotengenezwa kwa chuma, pamoja na ngazi ambazo hutumika kupanda katika tanki hilo.

Mabomba marefu ya maji ya rangi ya kijani yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, yakiwa yamelazwa chini, ambapo hutumika katika usambazaji wa maji safi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.